Kwenye meza Kuna sindano ya chanjo ya homa ya machano sindano yenye kipimo na barakoa zote husaidia kukinga dhiti ya magonjwa hatari.

Mtoto anapokea chanjo katika kituo cha afya kilicho safi na kuangaziwa vizuri, mzazi anamsaidia huku muuguzi akiwa amevaa barakoa kuzuilia maambukizi, mazingira haya husaidia kulinda afya na kuzuia magonjwa.

Chuo cha kisasa cha rangi ya buluu kimejenga katikati mtaa wa mabanda miundo bingu hii inasaidia kuboresha usafi kuzuia magonjwa ya milupuko na kulinda afya katikati ya jamii.

Mtoto mdogo anasaidiwa kutembea kwa kutumia mlingoti wa msaada, watu wawili wanamsaidia katika chumba cha mazoezi ya afya chneye usafi na vifaa vinavyosaidia kurejesha uwezo wa mwili kwa mtoto na wagonjwa.

Chanjo ya homa ya manjano imewekwa katikati ya sindano iliyo tayari kwa matumizi, pempeni kuna chupa ya tembe na nyingine tupu, vifaa hivi hutumika katika mazingira za afya kwa chanjo, matibabu na kuthibiti maambukizi.

Mwuguzi mwanamke aliyevalia ovarali nyeupe ameshikilia mwanaume kwa upande wake wa kushoto huku wamepiga magoti, mwanaume huyo amekunja uso wake kwa njia kuonyesha maumivu.

Daktari mtaalam na muuguzi wanatoa huduma ya meno kwa mgonjwa aliyelegea kitandani. Daktari anafanya uchunguzi wa ndani wa meno wakati muuguzi anasaidia kwa vifaa na taa ya kutolea mwanga. Wote wamevaa vifaa vya kinga kama vile barakoa na glavu.

Mbele kuna chungu kikubwa kilicho pambwa kwa nyuzi, shanga na vipande vya mifupa, kikionekana kuwa cha matumizi ya tiba ya kienyeji, nyuma yake kuna sanamu ya mti inayoonekana kama mtu, pengine ikiwakilisha roho au mungu wa tiba.

Dawa za mitishamba zenye lebo za mtiki na mkoko zimepangwa mezani, chupa zenye rangi za kahawia na kijani na maandishi yanayo eleza matumizi ya kiafya, mandhari inaonyesha bidhaa za tiba mbadala zinazotumika kwa afya.